Watu kadhaa wamejipanga kwenye meza ndefu, wakishiriki katika shughuli ya usajili au kuhesabu kura. Afisa mwanamke ameketi mbele akitumia kifaa cha elektroniki huku mwanaume akimusubiri kwa umakini akipokea huduma. Kundi lingine la watu linaonekana nyuma likionyesha shughuli nyingi katika eneo hilo.

Watu wannne wamekusanyika karibu na meza nyeupe wakitia saini nyaraka muhimu. Wawili kati yao wanatia sahihi vitabu vilivyo wazi wakionyesha makubaliano au muktaba. Mwanamke mmoja amesimama karibu akishuhudia tukio hilo, huku mwanaume mwingine akitoa msaada.

Katika eneo la kusubiri. Watu mbalimbali wameketi kwenye viti wakisubiri huduma. Mwanamke mmoja amesimama mbele akizungumza akionyesha jukumu la kutoa maelekezo. Baadhi ya watu wameshika nyaraka wakionyesha utayarishaji wa shughuli.

Wanawake wanne wakiwa wamevalia fulana zenye rangi ya kijani wanaonyesha ushabiki wao wa timu ya kandanda ya Gor Mahia. Wengine wamevalia skafu za kijani na nyeupe zikiongeza mvuto kwenye sare zao. Wanawake hao wanaonekana wakiongea na kutembea pamoja labda wakielekea uwanjani.

Umati wa watu, wakiwemo vijana na wazee, wamekusanyika. Baadhi ya watu wamevalia fulana zenye rangi ya bendera ya Kenya, wengine wanakofia za majani au miwani za jua.

Watu wengi wamevaa sare za kijani. Baadhi yao wakikimbia barabarani wengine wakiwa wamepanda juu ya basi la rangi nyekundu lililorembeshwa na michoro. Basi hilo linaonekana kuwa sehemu ya msafara au shamrashamra. Watu hawa ni mashabiki wa timu ya Gor Mahia.

Afisa wa huduma kwa wateja akiwa amevalia shati jeupe na nyekundu. Ameketi mbele ya kompyuta ndogo akimhudumia mteja. Wanaume watatu wamesimama wakiangalia, mmoja akiwa amevaa suti nyeusi wakishirikiana.

Rundo kubwa la vitambulisho vya Kenya vimepangwa kwa uangalifu ndani ya masanduku yaliyo wazi. Kila kitambulisho limefungwa ikionyesha utaratibu wa usambazaji. Chupa ya sanitizer imewekwa nyuma ikisisitiza umuhimu wa usafi.

Mchezaji wa mpira wa kikapu wa Kenya akiwa amevalia jezi nambari kumi na nne anaonekana akishikilia mpira mbele ya mpinzani wake. Mpinzani huyo amevalia jezi ya kijani kibichi nambari kumi na mbili na ameinama tayari kumzuia. Kwenye viti watu wamekaa ikionekana wakishuhudia mchezo.

Ndani ya hema kubwa la rangi ya kijani na nyeupe, kuna meza kadhaa ambazo wafanyikazi wanatoa huduma kwa wananchi. Wafanyakazi wengi wamevaa barakoa na baadhi wana fulana za kijani kibichi au nyeupe wakitumia kompyuta ndogo kuandikisha watu.

Kundi la watu wengi, wakiwa wanawake na watoto wameketi kwenye viti, vya kungojea ndani ya ofisi au kliniki, mwanamume mmoja aliyenyoa nywele ameketi mbele akizungumza na mwanamke aliyeketi mbele yake, ambaye anaonekana akishikilia nyaraka. Wanawake wengine wamesimama nyuma au wamekaa kwenye viti, wakisubiri huduma.

Pasi mbili za kenya za kusafiria zimeoneshwa zote zikiwa samawati. Zote zina nembo ya taifa ya kenya na maneno zikifuatana na muwindo wa rangi. Pasi hii zina hati muhimu za kusafiria kimataifa zikidhibithisha utaifa.

Kituo kikubwa cha Huduma kimejaa wafanyikazi walioketi kwenye kaunta, wakishughulikia maswali ya wateja. Ishara mbali mbali za huduma zinaonekana juu ya kila kaunta. Ofisi ina mapambo meupe na mabango yanayoeleza huduma mbali mbali.

Kikundi cha watu watatu wameketi karibu ,wakionekana kujadiliana kwa undani .Wote wamevaa nguo nyekundu baadhi wakiwa na kofia zenye maandishi wakionyesha ushirika wao ,mashirika au kampeni . Wanawake na wanaume wamevalia sare zinazofanana wakionyesha umoja.

Kwenye chumba cha mkutano, wanaume watano wameketi wakizungumza, wakionyesha majadiliano muhimu. Mwanaume mmoja mwenye koti la rangi ya kahawia anashikilia karatasi, akionekana akielezea jambo. Mwanaume mwingine amevalia kofia nyeusi na shati la miraba anasikiliza kwa makini.

Mchezo wa soka unaendelea katikati ya uwanja mkubwa ambapo wachezaji wamevalia jezi za kijani na samawati wakishirikiana vikali kuwania mpira. Watazamaji wengi wamejaa jukwaani wakishuhudia mechi hii kwa msisimko mkubwa. Mabango yenye maandishi yanaonekana nyuma ya uwanja.

Wafuasi wenye shauku wanaonekana wakishangilia wakiwa wamepaka rangi za bendera ya Kenya usoni. Mtu mmoja, anapiga selfie kwa kutumia simu yake ya mkononi akionyesha furaha. Wote wamevalia jezi nyekundu, yenye nembo ya Kenya.

Mwanamke anatabasamu huku akishikilia skafu yenye maandishi Bandari FC juu ya kichwa chake. Amevalia jezi ya rangi ya samawati iliyoandikwa jina kama hilo, ikionyesha uungaji mkono wa timu hiyo ya mpira wa miguu. Nyuma yake kuna uwanja wa michezo wenye nyasi na viti vya watazamaji.

Sehemu ya huduma kwa umma, iliyojaa watu, wakiwa wamekaa kwenye kiti cha chuma, wakisubiri zamu zao. Counter kadhaa zinaonekana zikiwa na namba tatu hadi tano, zikionyesha vituo vya huduma.

Ofisi ya kisasa ambapo wanawake wawili mwanamume mmoja anashirikiana kwenye computer , mwanaume amevalia suti na tai akisimama karibu na mwanamke aliyeketi akitumia computer . Mwanamke huyo aliyeketi amevaa koti ya samawati na skafu yenye muundo, ikionyesha umakini kwenye skrini.

Katika chumba cha ndani mzungumzaji mmoja amesimama mbele ya kundi la watu walioketi. Ana shati ya kahawa isiyo na mikono mirefu na suruali nyeupe akishikilia karatasi akisoma. Watazamaji wamevaa sare nyeusi na shati nyekundu wakionyesha ushirika.

Mchezo wa soka unaendelea katika uwanja mkubwa, ambapo wachezaji wamevalia jezi za njano na kijani, wakishindana vikali, kuwania mpira. Watazamaji wengi wamekaa jukwaani, wakishuhudia mechi kwa msisimko mkubwa. Wachezaji wanajitahidi kufunga bao huku baadhi yao wakionekana kupiga au kuteleza kuelekea kwenye mpira.

Mtu aliyevalia kofia na suti anazungumza na afisa wa uhamiaji kupitia dirisha la gilasi. Ishara juu ya dirisha inaonekana kwamba huduma za uhamiaji zinatolewa. Eneo linaonekana kuwa ofisi ya serikali inayoshughulikia maswala ya pasipoti.

Mwanamke aliyevalia shati jeupe na nyekundu anakaa nyuma ya kaunta ya huduma akimhudumia mteja. Mteja ana nywele ndefu zikisokotwa na ameketi kwenye kiti chekundu akimwangalia mhudumu. Komputa na vifaa vingine vya kielektroniki vimepangwa kwenye kaunta.

Wafuasi wengi wenye furaha wakiwa wamevalia jezi za timu zao, wamesongamana kwenye viwanja wakishangilia kwa nguvu. Mwanaume mmoja aliye katikati ameinua bango la samawati lililandikwa, huku wengine wakiwa wameshikilia bendera zenye nembo ya timu. Shamra shamra hizi zinaonyesha shauku kubwa ya mashabiki wa soka.

Katika hafla rasmi, mwanaume aliyevaa suti anapeana mkono na wanaume kadhaa waliovalia majoho mekundu ya mahakama. Wote wanatabasamu wakionyesha urafiki na heshima. Nyuma yao uzio wa chuma umeonekana ukionyesha mazingira rasmi ya tukio hilo.

Wachezaji wa mpira wa mguu, wamevaa jezi za njano na nyeusi, na kitembea wa njani mbele ya watazamaji wengi. Mmoja wao anashingilia kwa kuinua mikono, na kionyesha furaha. Uwanja unaonekana mkubwa wenye viti vilivyojaa mashabiki, ukionyesha shauku ya mchezo.

Wafuasi wa Tusker FC wakiwa wamevalia jezi zao za njano na nyeusi wanashangilia kwa nguvu wakiwa na vinywaji mikononi. Wanatoa ishara za furaha na msisimuko wakiashiria shauku ya mchezo wao. Hali hii inaonyesha mazingira ya sherehe ambayo ni muhimu sana katika michezo.

Wachezaji wa mpira wa mguu, wamevaa jezi za njano na nyeusi, huku mmoja wao akiwa amevaa jezi ya zambarau. Wamekusanyika katika mduara wakikumbatiana, ishara ya umoja na ushirikiano kabla ya mchezo, wakiwa kwenye uwanja wa kijani kibichi, ambapo kuna viti vya watazamaji.

Umati mkubwa wa watu umekusanyika uwanjani wakionyesha shauku na msisimko. Bendera zenye maandishi Al-Azizia FC inaonekana ikiashiria timu ya mpira wa miguu. Baadhi ya watu wamevaa fulana zenye rangi angavu ikionyesha ushiriki au uungaji mkono wa hafla hiyo.

Umati mkubwa wa mashabiki wa wasoka wakiwa wamevalia jezi za kijani na nyeupe wanashangilia kwa nguvu uwanjani. Mmoja wao ameshikilia bango la kijani lililoandikwa Gor Mahia FC wakionyesha uaminifu wao kwa timu yao. Baadhi ya mashabiki wamevalia barakoa na kufurahia kofia.

Wanaume kadhaa wameshughulisha kujaza fomu muhimu kwenye meza ya mbao. Mtu mmoja anashikilia karatasi akionekana kutoa mwelekezo au kukusanya nyaraka. Simu za mkononi zimewekwa kando kwa mawasaliano na wengine wanaonekana kuwa nje chini ya paa la bati ikionyesha mkutano wa jamii.

Mzungu amevalia kofia ya cowboy , miwani ya jua na fulana nyeusi anaonekana akiongea kwa furaha. Yuko mbele ya bendera ya Kenya na umati wa watu unaoshangilia. Baadhi yao wamevalia fulana za Kenya. Jambo linaloashiria tukio la mchezo au sherehe ya kitaifa.

Mwanamume aliyevalia shati nyeupe lenye mikono mirefu na barakoa, anainama chini akimsaidia mwanamume mwingine aliyevalia shati la miraba kusaini hati fulani .Wanaonekana katika umati wa watu wengine, wengi wao wakiwa wamevalia barakoa, wakisubiri au kushuhudia tukio hilo.

Wachezaji wa mpira wa kikapu, waliovalia sare za samawati wamesimama katika mduara, wakijadiliana kabla ya mchezo. Mashabiki wanaonekana wameketi nyuma katika viti vyenye rangi tofauti wakitazama mchezo huo.

Tukio rasmi au la kisheria au la kisiasa ambapo mwanaume mmoja amevalia suti nyeusi akitia saini hati muhimu huku mwingine aliyevalia vazi rasmi la mahakama akishuhudia. Bendera ndogo za Kenya na nyingine zinaonekana mezani.

Kundi la mashabiki i wa kandanda wengi wao wakiwa wamevalia fulana za kijani na nyeupe wakishangilia kwa furaha uwanjani. Katikaki mwanaume mmoja amevalia shati rasmi ya kijeshi au bendi ya gwaride akishikilia bango jeupe lenye maandishi juu yake.

Kundi la watu wakiwa wamekusanyika karibu na jukwaa lililoandikwa ODM, likionyesha mkutano wa kisiasa au hafla ya chama. Mwanaume mmoja amesimama mbele ya jukwaa, akionekana akizungumza au akitoa hotuba, huku wengine wakimsikiliza kwa makini.

Umati wa watu wengi wakiwa wamekusanyika wengi wakiwa wameshika bendera ya Kenya wakifurahia tukio la kijamii au mchezo. Baadhi ya watu hawa wamevalia kofia za zamani na miwani ya jua na mavazi yanayoashiria taifa au uungaji mkono wa timu.

Wachezaji wa soka wamevaa jezi za njano na kijani, wakisherehekea kwa furaha tele uwanjani baada ya kufunga bao. Baadhi yao wamekumbatiana wengine wakipigana makofi na moja amefunika uso wake kwa mkono.

Kituo cha Huduma kimejaa wafanyikazi na wageni, huku mwanamke mmoja akiwasaidia wateja kwenye kaunta. Baadhi ya wanaume wamevaa mashati meupe yenye nembo, wakiwakilisha huduma zinazotolewa. Ishara na maelekezo yanaonekana kando yakiongoza wateja kwenye vitengo mbalimbali za huduma.

Majaji watatu wakiwa wamevalia majoho rasmi ya mahakama meupe yenye mikanda mekundu wameketi nyuma ya meza ndefu iliyofunikwa kwa kitambaa cheupe. Nyuma yao kuna bendera mbili, moja ya Kenya na ingine yenye rangi nyeusi na kijani ya ng'ao ikionyesha uhuru na utambuliisho wa nchi.

Kundi la watu wakiwemo wanaume na wanawake wakiwa wamekaa kwenye viti vya plastiki ya mbao Wakijishughulisha na kazi za uandishi. Wanaume wawili wamekaa kwenye meza ya mbao, kila mmoja akiandika kwenye karatasi yake. Huku simu mahiri ikiwa katikati yao.

Wachezaji watatu wa mpira wa mkono, wamejishughulisha na mchezo mkali uwanjani. Mchezaji mmoja ameshikilia mpira juu akijiandaa kuurusha huku wapinzani wake wawili wakijaribu kumzuia. Watazamaji wanaonekana wameketi kwenye viti vya jukwa, nyuma. Mwanzo inaonekana kuwa wazi na hali ya hewa inaonekana kuwa nzuri.

Viongozi wakuu wanaonekana wakitembea juu ya zulia jekundu labda katika hafla rasmi. Mlinizi mwenye sare ya kijeshi anasindikiza akihakikisha usalama. Watu wengine kadhaa wamejipanga nyuma wakifuatilia tukio hilo. Kituo hiki kinaonekana kuwa ukumbi mkubwa wa mkutano.

Katika hema kubwa, mwanaume ameketi akitumia kompyuta ndogo, akishughulikia maombi ya usajili. Watu kadhaa wamejipanga katika foleni mbele yake, wakisubiri zamu yao. Nyuma, umati mkubwa wa watu unaonekana, ukionyesha shughuli nyingi za kijamii.

Waheshimiwa watatu wameketi kwenye viti vya kifahari wakishiriki katika uzinduzi wa mahakama mpya, mtu mmoja anapiga makofi akionyesha kuridhika au kusherehekea, shabiki wa umeme umewekwa katikati labda kutoa upepo, bendera za Kenya zinaonekana nyuma zikiashiria hafla rasmi ya kitaifa.

Watu wamekusanyika katika ofisi yenye kaunta za mbao na madirisha ya kioo wakisubiri huduma. Baadhi yao wamesimama kwenye foleni, huku wengine wameketi kwenye viti wakisubiri zamu yao. Afisa wa polisi aliyevalia sare za kijeshi amesimama akionekana kusimamia utulivu.

Kundi la wanaume wengi wakiwa wamevalia suti na wengine sare, wanatembea barabarani huku wakiwa wameshikilia bango kubwa lenye ujumbe wa sheria. Bango hilo linaeleza kuhusu umuhimu wa utatuzi mbadala wa migogoro. Watu wengi wamevalia barakoa kuashiria umakini kwa afya.

Kundi la watu wazima wengi wao wakiwa wamevalia masuti rasmi wamekusanyika katika ofisi iliyoandikwa Huduma Kenya ukutani. lnaonyesha ni shirika la Huduma Kenya. Wanaume hawa wamesimama wakiongea huku mmoja akionyesha kitu kwa mkono. Mbali kidogo mwanamume mwingine ameketi akisikiliza kwa makini.

Watu wamejipanga katika foleni ndefu ndani ya jengo wakisubiri huduma. Baadhi wanasaini fomu na wengine wanatazama mbele. Kuna bango iliyoandikwa ikionyesha madhumuni ya foleni hii. Hali hii inaonyesha shughuli za upatikanaji wa pasipoti.

Katika eneo la wazi, watu kadhaa wamekusanyika, karibu na meza ya mbao, wakishughulikia nyaraka. Mwanaume ameketi akisaini karatasi huku mwanamke akiwa amesimama au kuketi nyuma yake. Nyumba za mabati zinaonekana nyuma zikionyesha mazingira kijiji ambapo shughuli inafanyika.

Kuna tukio la kisiasa ambapo kiongozi Raila Odinga amesimama mbele ya kipaza sauti ,akionekana kuhutubia umati. Amevalia suti ya kijivu na tai ya zambarau na anatabasamu usoni .Ameinua mkono wake wa kushoto juu akishika mkono wa mwanaume mwingine aliyevalia fulana ya rangi ya chungwa.

Rais Uhuru Kenyatta amevaa suti. Amesimama mbele ya kipaza sauti la jukuaa. Ameshikilia kitabu chekundu mkononi mwake. Anaonekana akiongea. Upande wake wa kushoto amesimama bibi yake.

Kuna wanachezaji wawili wa kiume wanashindania mpira wa chungwa kwenye uwancha wa mpira wa kikabu mmoja amejipinda chini akijaribu kuutibiti mpira huo uku mwenzake akimkapa Kwa nguvu wachezaji wengine wanaonekana nyuma yao wakiwa wamevaa jezi tafauti za timu .

Mwanamke na mwanamume wanachunguza kwa makini karatasi zilizowekwa juu ya meza ya mbao. Mwanamke amevaa kofia nyekundu na shati la Polo lenye rangi nyekundu, nyeupe na nyeusi huku mwanamume akiwa ameketi amevaa shati jeupe refu lenye mikono mekundu na glavu nyeupe. Ana beji ya Huduma Center.

Kuna dawati la usajili au huduma, mwanamke aliyevaa shati jeupe na tai jekundu ameketi akiwapigia saini hati wanawake wengine wawili, mwanamke mmoja amevaa kitambaa cha bluu kichwani na shati la manjano, huku mwingine akiwa na kitambaa cha rangi ya chungwa kichwani na shati lenye picha.

Mwanamke amesimama mbele umati wa watu waliokaa amevalia shati ya nyekundu lenye mistari ya kijani na nyeupe na neno Kenya Airways limeandikwa mbele, anavaa miwani na ana Rasta mkono wake moja umewekwa kiunoni uko uku mwingine ameshika kitu chenye rangi ya manjano

Kundi kubwa la watu limeinua mikono yao juu ikisheherekea huku likiwa limeshikilia bendera ya nchi ya Kenya. Nyuma yao kuna bango ambayo inaonyesha mchezaji akikimbia huku ameshikilia mpira wa rugby kwenye mkono wake.

Huu ni mkusanyiko wa watu wengi wakiwa wamekaa na kusimama kwenye viti vya uwanja au ukumbi, wengine wao wakiwa wamevaa mashati mekundu na kofia nyeusi. Mbele kabisa, Rais Ruto amevaa shati nyekundu na kofia nyeusi.

Hawa ni wachezaji wa kandanda, kuna timu mbili hapa. Timu moja wamevaa nguo zenye rangi ya kijani kibichi na nyingine wamevaa nguo yenye rangi ya manjano. Timu hizi zinaonekana kupendwa na watu kwa vile kuna watu wamekuja kuona.

Wanariadha watatu wanaume wa Kenya wamesimama kwenye uga wa mbio. Nyuma yao kuna mashabiki wengi wanaoonekana wakishangilia. Wameinua mikono yao juu wakiashiria ushindi ama kupata medali fulani.

Umati wa watu umekusanyika kwenye jukwaa la chuma la uwanja au ukumbi. Wengine wao wamevaa nguo nyekundu wengine wakiwa wameshika bendera ya Kenya wakishangilia na kupiga makofi. Baadhi ya watu wanaonekana wakipiga picha kwa simu zao, na kuna baadhi ya watu waliosimama kwenye ghorofa juu wakiwa wanapiga makofi kwa furaha.

Mashabiki wa mchezo wa mpira, wamesimama wakiuinua mikono yao kushangilia timu zao, wengi wamevalia jezi zanazoashiria kwamba wao ni mashabiki sugu.

Mwanamke aliyevalia joho ya mahakimu akishikilia bibilia, anazungumza mbele ya microphone . Nyuma yake kuna bendera za Kenya, zikionyesha kuwa ni tukio rasmi za Kenya. Anaweza kuwa hakimu mkuu wa Kenya akila kiapo, au akitoa huduma muhimu kuhusu maswala ya kisheria ya haki.

Hawa ni mashabiki wa michezo ya kandanda. Wanaonekana kubwa na furaha sana na wanaonekana kuwa na timu mbili tofauti. Timu hizi zaweza kubwa timu ya Sofapaka na Gormahia, kulingana na rangi ya majezi waliovaa.

Wanafunzi wawili na mwanamke mmoja wamekusanyika kwenye meza nyeupe ndani ya ukumbi mkubwa. Mwanamke amekaa kwenye kiti cheusi, amevalia shati jeupe na mikono miekundu na anaonekana akimsaidia mwanafunzi wa kiume aliyesimama. Mwanafunzi huyo amevalia shati jeupe na fulana ya bluu isiyokuwa na mkono. Ameinama akichora au kuandika.

Hawa ni wachezaji wa kandanda. Wanaonekana kuwa wameshinda mchezo na wamebeba kikombe. Wamevaa jezi zenye rangi ya manjano na kijani kibichi. Wamepewa medali ambao una kamba zenye rangi ya...

Umati wa watu wengi wakiwa wamevalia jezi ya manjano zenye nembo ya Tusker. Wanaonekana wakishangilia kwa shauku kubwa mmoja wao akiwa amevalia kofia nyeusi ameinua mikono yake juu na kuinua kichwa chake juu akionyesha hisia kali za furaha ya msisimko. Watu wengine nyuma yake pia wamevalia nguo zinazofanana.

Hii ni mchezo wa voliboli, hapa kuna wachezaji watatu ambao wameruka juu ili kufikia mpira ambao umepigwa na mmoja wao aliyevaa vazi la kijani kibichi. Kuna watu wamekaa wakitazama mchezo huu wakiwa kwa umbali.

Inaonekana kama shughuli nyingi katika ofisi ya Huduma Center . Yenye watu wengi wakiwa wamekaa na kusubiri huduma. Kuna kaunta kadhaa za huduma ambapo wafanyakazi wamekaa nyuma ya kompyuta wakihudumia wateja. Katikati ya tofa kuna wafanyakazi wawili wakiume na mwanamke mmoja waliovalia suti wamesimama wakiangalia shughuli.

Mke aliyevalia nguo zenye michoro ya kiafrika na shanga ya njano, anaonekana akizungumza kwa shauku mbele ya microphone . Ana miwani na nywele zake zimesokotwa. Kwa kuzingatia nembo ya jamhuri ya Kenya liliyo nyuma, anaweza kuwa kiongozi wa serikali ama afisa wa uma akitoa hotuba muhimu.

Hii ni ofisi ya Huduma center yenye kaunta za huduma na kompyuta kadhaa. Wafanyikazi wawili wamesimama wakiwa wametabasamu na kuelekea upande wa kulia, wakiwa wamevalia suti nyeusi na mashati meupe. Mmoja wa wafanyikazi ana beji shingoni. Mbele yao mteja au mfanyikazi mwingine ameketi akitumia kompyuta ndogo.

Uwanja huu mkubwa wa riadha umejaa mashabiki walioketi kwenye viti vya jukwaa wakishuhudia matukio yanayoendelea. Kuna njia za kukimbilia zenye rangi ya machungwa zenye mistari nyeupe na katikati kuna uwanja wa kijani kibichi. Wanariadha na maafisa wa michezo wametawanyika katika uwanja mzima wengine wakikimbia, wengine wakipasha misuli.

Wachezaji wawili wa mpira wa mguu wako uwanjani wakati wa mchezo. Mchezaji aliye mbele amevaa jezi yenye milia ya rangi ya chungwa na nyeusi, kaptula nyeusi na soksi nyekundu. Anaonekana akipiga kelele labda baada ya kufunga bao au kukosa nafasi. Nyuma yake mchezaji mwingine amevaa jezi ya buluu na kaptula nyeupe.

Huu ni mtazamo wa mfereji au mkondo wa maji ukiwa na rangi ya kahawia ikionyesha labda kuna matawi mengi au uchafu mwingine. Bomba kubwa la maji linavuka juu ya maji likiwa limefungwa vizuri na kuna valve ya buluu iliyo katikati ya bomba hilo .

Hawa ni wanariadha. Wanaonekana wakiwa kwenye mashindano maalum. Wanaonekana kutumia nguvu nyingi na kujaribu kushindana kwa udi na uvumba. Kuna mmoja aliyevaa shati nyeupe na rangi ya blue na wengine wamevaa shati zenye rangi tofauti tofauti.

Huu ni mchezo wa kandanda, kuna timu mbili ambazo zinaonekana kuupigania mipira , mchezaji mmoja anaonekana kuupiga mpira na kichwa wake, huku wengine wakimwangalia ,mmoja mwingine aliyevaa shati na fulana lenye rangi ya manjano ameruka pia .

Hawa ni wachezaji wa raga wa timu kuu ya Kenya, wanaonekana kuwa na furaha kwa kuwa wameshinda na wanaonekana kuinua kikombe chenye wanyama au ndovu. Wanaonekana kuwa na furaha zaidi.

Hawa ni mashabiki wa timu ya Gor Mahia wanaonekana kuwa wenye furaha kuonekana ni kama wanashangilia bao. Kuna mmoja aliyevaa shati ya samawati anaonekana kuwa hajafurahia na kuna ambaye ameshikilia moto wa koroboi.